Madaktari maalumu wa meno wawili wakiwa na mgonjwa wao wakimtazama na kumuangalia hali yake ya kinywa huku mmoja akiwa anatumia vifaa tiba kama tochi kuangalia na mwingine akiwa anamfanyia usaidizi.

Wodi ndani ya hospitali yenye vifaa tiba vya kisasa, kama vile vitanda na makabati yakuwekea dawa, huku muuguzi aliyevaa nguo nyeupe akijaribu kukagua kitanda kama kipo tayari kwa matumizi.

Mzazi akiwa ampeleka mtoto wake kwa muuguzi kwa ajili ya kujipatia chanjo ya magonjwa tofautitofauti, huku muuguzi akionyesha njia nzuri ya kumchoma sindano mtoto, bila ya kumuumiza huku akizungukwa na watu tofautitofauti wenye kamera na kuwarekodi.

Vitunguu swaumu ambavyo watanzania wengi na waswahili wengi huvitumia kama sawa ya kujitibu na magonjwa tofauti tofauti, ambayo humenywa nakusagwa kwaajili ya utengenezaji wa dawa kama vile mafua pamoja na magonjwa mengine.